Hiki ni kituo kidogo cha umeme cha Isinya nchini Kenya. Kituo hiki kina miundombinu mikubwa ya umeme na nguzo ndefu za kusafirisha umeme. Kwenye bango kubwa la kijani kibichi mbele, imeandikwa Isinya substation . Kituo hiki ni sehemu muhimu ya mradi wa kusafirisha umeme kutoka Mombasa hadi Nairobi.

Hawa ni mafundi wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi. Mmoja wa fundi amepanda ngazi ndefu iliyowekwa dhidi ya nguzo, huku mwengine akisimama chini karibu nguzo. Nguzo hii iko kando ya barabara yenye magari ikiwemo basi la City Shuttle na pikipiki.

Hii ni njia au daraja refu, linaloelekea kwenye muundo wa jengo au mashine kubwa, katikati ya maji. Kuna nguzo za taa za barabarani, zikiwa zimewekwa kando ya njia hiyo, na njia yanaonekana kutanda pande zote mbili za njia. Ikionyesha kuwa ni bwawa au eneo la maji lenye miundombinu.

Hiki ni kituo cha kubadilisha umeme cha Suswa. Kituo hiki ni sehemu muhimu ya laini ya usambazaji wa umeme ya high voltage direct current , inayounganisha Ethiopia na Kenya.

Hiki ni kituo cha umeme wa joto ardhi cha Alkaria nchini Kenya. Kituo hiki kinatumia joto kutoka ardhini kuzalisha umeme na ni muhimu kwa uzalishaji wa nishati safi. Unaweza kuona majengo ya mitambo, mabomba yanayosafirisha mvuke na moshi mweupe ukitoka kwenye minara ya kupoeza kuashiria shughuli za uzalishaji wa umeme.

Hii ni kituo kidogo cha umeme cha Kibos . Kituo hiki ni sehemu ya mradi wa OlKaria, Lesos, Kisumu , ambao unalenga kuimarisha usambazaji wa umeme safi kutoka vianzo vya joto ardhi na kuunganisha sehemu za mashariki na magharibi za gridi ya taifa nchini Kenya.

Huu ni miti ya umeme na nyaya nyingine zilizounganishwa zikielekea anga lenye mawingu na jua linaong'aa. Inaonekana kuna vifaa mbalimbali vya umeme vilivyowekwa kwenye nguzo hizo na nyaya zimejikunja na kuunda mtandao tata.

Hii ni nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zilizounganishwa kwa fujo zikiwemo nyaya za umeme na labda za mawasiliano. Nyaya hizo zimefungwa karibu na nguzo na zinaonekana kuwa zimefungwa pamoja ovyo.

Hii ni kituo cha kupoza umeme au miundombinu ya njia za kusafirisha umeme ikiwa na nguzo nyingi za umeme na nyaya zinazopita juu. Inaonekana kuwa sehemu ya mradi wa Kenya electricity transmission company limited, KETRACO , unaolenga kuimarisha gridi ya taifa na kupanua upatikanaji wa umeme nchini.

Hawa ni wafanyikazi wawili wakiwa wamevaa na sare za samawati na kofia ngumu wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme au nyaya. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu ya machungwa iliyoelekezwa kwenye nguzo huku mwingine akisimama chini.

Hili ni eleo la viwanda au kiwanda kinachoendelea kujengwa au kukarabatiwa. Inaonekana kuna mabomba makubwa ya chuma, miundo ya chuma na majengo ya viwanda. Pia kuna mashine ya ujenzi.

Hawa ni wafanyikazi wawili labda wa shirika la kuzalisha umeme la kenya, wakitembea karibu na nguzo za umeme, katika kituo cha umeme. Mmoja wa wafanyikazi anaongea kwenye simu huku wote wawili wakiwa wamevaa fulana za rangi ya manjano zinazongaa na kofia ngumu za usalama.

Hiki ni kituo cha kupoza umeme chenye transformer kubwa labda katika kituo cha umeme cha Naivasha Special Economic Zone Kenya. Inaonekana kuwa ni sehemu ya miundo mbinu ya usambazaji wa umeme ikiwa na nguzo ya umeme na nyaya za kusambaza.

Hii ni kituo cha kuzalisha umeme cha kipevu kilicho karibu na bandari ya Mombasa. Hii ni mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme ikiwa na pamoja na majengo ya viwanda, mabomba marefu ya moshi na matangi makubwa.

Hiki ni kituo cha kupokelea na kusambaza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyayo za umeme za Voltage ya juu. Miundo hio inajulikana kama minara ya kusambaza umeme na imeundwa kuimarisha na kupanua uridhi ya taifa ya usambazaji wa umeme nchini Kenya.

Hii ni mandhari ya uwazi yenye nguzo kubwa za umeme na nyaya za kusambaza umeme, zikisafirisha kuelekea mbali chini ya anga safi ya samawati yenye mawingu machache. Ardhi inaonekana kuwa na mimea michache na njia ya udongo huku kukiwa na ua au uzio unaonekana kwenye upande wa kulia.

Hii ni kituo kikubwa cha kupoza umeme au kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi za kusafirisha umeme. Inaonekana kuwa ni sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme huku Kenya labda ikihusiana na Ketraco.

Haya ni makazi yaliyojaa watu wengi yanayofanana na mitaa ya mabanda huku kukiwa na mto uliochafuliwa sana unaopita katikati yake. Mto huo unaonekana umejaa taka na uchafu huku nyumba zikiwa zimejengwa karibu kabisa na kingo zake.

Huu ni mto uliochafuliwa sana, unapita katikati ya eneo hili ukiwa umejaa takataka na uchafu. Majengo ya viwanda yanaonekana huko nyuma yake, na pia magari yanayopita.

Huyu ni Ngiri amelala chini akiwa na pembe zake ndefu zinaonekana wazi. Ngiri huyu anaonekana amepumzika au amelala usingizi, na manyoya yake mepesi yamefunika mwili wake. Yupo karibu na ua wa chuma labda katika eneo la wanyama kama vile hifadhi au kituo cha kulelea wanyama yatima nchini Kenya.

Hawa ni twiga wakilishwa na watu kwenye jukwaa lililoinuka pengine katika kituo cha twiga cha Nairobi. Watu wanaweza kuonekana wakinyoosha mikono yao kulisha twiga ambao wamekaribia jukwaa. Twiga wanaonekana wazi wakiwa na madoa ya kipekee.

Hawa ni kundi la pundamilia wakinywa maji kutoka kwenye bwawa au mto. Wamejipanga kando ya maji na wote wameinamisha vichwa vyao kunywa. Mandhari ya nyuma yana nyasi fupi na mimea mingine ya majini.

Hawa ni kundi la tembo wa kiAfrika katika mazingira yao ya asili labda karibu na chanzo cha maji au katika eneo lenye mimea. Tembo wengine wanaonekana wakitembea au wakila na kuna mtoto wa tembo mmoja mbele.

Huyu ni kijana mdogo amesimama karibu na mkondo wa maji machafu uliyonjaa takataka katika eneo linaonekana kuwa makahazi nduni au mtaa wa mabanda. Kijana huyu amevaa fulana ya rangi ya chugwa na suruwali nyeusi akishikilia bomba refu au kitu kama fimbo, nyuma yake kuna vibada vilivyojegwa kwa mabati na mbao.

Huyo ni twiga akitoa ulimi wake mrefu, mweusi, akicheza au akila kitu kutoka kwenye kamba nzito iliyofungwa kama ua. Twiga huyo ana rangi ya kahawia na madoa meusi na anaoanekana kuwa katika mazingira ya asili yenye miti na nyasi kavu.

Hawa ni kundi la pundamilia wamesimama kwenye barabara ya udongo katikati ya mandhari ya savana yenye nyasi ndefu na miti michache mbali. Nyuma ya pundamilia na barabara kuna mandhari pana ya savana yenye nyasi za kijani na miti iliyotawanyika ikionyesha mazingira ya asili ya wanyama pori.

Hawa ni ndege wengi wenye rangi nyeupe kama wanavyoonekana. Hii inaelezea kitendo cha ndege hao kusonga hewani huku anga likiwa na rangi ya samawati.

Kuna watu watatu wanaonekana wakiwa kwenye matembezi ya kupanda mlima. Wawili kati yao ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Wote wamevaa nguo za michezo. Mwanaume wa kushoto amevaa kofia na fulana ya samawati huku, mwanamke katikati ameinama kidogo na amevaa kofia ya rangi ya machungwa.

Hawa ni watu kadhaa, wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazong'aa, wakisafisha mto uliochafuliwa sana, unaonekana kuwa mto wa Nairobi. Wanaonekana wakiokota takataka na uchafu kutoka kwenye maji meusi, huku nyuma kukiwa na rundo kubwa la takataka na makaazi duni.

Huyu ni kifaru akila nyasi. Kifaru huyu anaonekana labda katika hifadhi ya wanyama au mbuga ya wanyama .Ardhi inaonekana kuwa na rangi ya udongo mwekundu na kuna mimea michache pembeni.

Hii ni mandhari ya jua inapozama au kuchomoza katika savanna ya kiafrika. Inaonyesha mti mmoja unaofanana na mti wa mshita ukiwa umesimama peke yake. ikionekana wazi dhidi ya anga lenye rangi ya mchweo au mawia.

Hii ni mandhari ya wazi pengine katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Inaonekana kuna vilima vilivyojaa nyasi kavu na miti iliyotawanyika sehemu ya chini. Inaonyesha mimea mingi ya kijani kibichi na mbali kuna miti mingi inayounda msitu mdogo.

Hii ni milundo mikubwa ya chupa za plastiki zilizobanwa zikiashiria eneo la kukusanyia au kuchakata taka za plastiki. Kuna njia katikati ya milundo hiyo na mtu mmoja anaonekana upande wa kulia mbali. Mandhari inaonekana kuwa wazi na kuna miti na majengo machache nyuma.

Hawa ni kundi la korongo wenye taji la dhahabu. Wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye mchanga au matope kidogo, ndege hawa wana rangi ya kijivu, nyeusi na madoa ya manjano na kahawia kwenye mabawa yao.

Huyu ni kifaru ambaye ametulizwa labda kwa ajili ya kutambulishwa au kuhamishwa, huku maafisa wa wanyama pori wakimzunguka. Inaonekana kuna taratibu za matibabu au utunzaji zinaendelea kama inavyoonekana kutoka kwa vifaa vilivyo karibu na sikio la kifaru.

Hili ni daraja refu la reli likipita juu ya eneo tambarare lenye mimea pengine katika mbuga ya wanyama au eneo la wazi Daraja hili lina nguzo nyingi zinazounga mikono muundo wake mrefu.

Hii ni mandhari ya asili yenye mimea mingi na wanyama pori. Kuna miti mirefu na vichaka na ardhi imefunikwa na nyasi kijani kibichi. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kupitia majani ya mti. Katikati ya picha kuna mbuni mkubwa na kwa mbali upande wa kushoto kuna wanyama wawili wanaofanana na paa au swala wakichungulia au kula nyasi.

Hii ni mitambo ya upepo huko Ngong Hills . Inaonekana kuwa kundi la watu wakitembea kwenye njia ya udongo huko mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme kwa upepo ikisimama mirefu chini ya anga lenye mawingu.

Hawa ni ndege kadhaa wa aina ya korongo, wakiwa karibu na maji kwenye eneo lenye nyasi. Ndege hawa wana rangi nyeupe na vichwa nyeusi na wanatembea kwenye nyasi karibu na ukingo wa maji.

Huyu ni twiga mdogo, labda twiga wa Maasai. Amesimama kwenye eneo lenye nyasi na vichaka vingi. Ana rangi ya kahawia iliyokolea na madoa yenye umbo la majani. Na miguu yake inaweza kuwa na madoa au meupe kulingana na aina yake ndogo.

Huyu ni paa akitembea au akikimbia kwenye nyasi ndefu yenye rangi ya dhahabu au kahawia nyepesi. Paa huyo ana pembe ndefu zilizopinda nyuma na mkia wake unaonekana mweusi. Inaonekana ni mazingira ya wazi pengine savana au eneo la nyasi.

Huu ni msitu mnene wenye miti mirefu ya kijani kibichi labda , Oloolua Nature Trails huko Nairobi. Katikati ya miti kuna muundo fulani unaoneka unaweza kuwa sehemu ya makazi au kimbodia, kama vile sehemu ya kupumzika, ya mianzi iliyotajwa kwenye Olooloa Nature Trails.

Hili ni rundo kubwa la taka za plastiki hasa mifuko ya plastiki kando ya mto. Watu wanaonekana wakishughulika na taka hizo labda wakikusanya au wakizitupa. Hali hii inaweza kuashiria uchafu wa mazingira ya ardhi zake kwenye jamii.

Hawa ni watu wawili wakikusanya chupa za plastiki na takataka nyingine nyingi kutoka kwenye kingo za mto Ruaka Nairobi, Kenya. Mto huo unaonekana umechafuliwa sana na taka ngumu hasa chupa za plastiki na watu hao wanajitahidi kusafisha eneo hilo.

Huyu ni simba akiwa nyuma ya uzio wa wavu macho yake makubwa na ya kuvutia yametazama mbele na ulimi wake unaonekana kidogo. Simba huyu ana manyoya ya dhahabu na anaonekana kuwa na afya njema.

Haya ni mabomba mawili ya maji yanayovuja. Linaonyesha mabomba mengine ya maji likivuja kutoka kwenye kiungio, na mvuke au maji yanatoka kwa kasi kutoka kwenye bomba hilo.

Huyu ni mbuni akitembea kwenye njia ya udongo katika eneo lenye nyasi nyingi, labda hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, huku kukiwa na daraja refu la reli au barabara linaloonekana nyuma.

Huyu ni mtu akishirikiana na twiga katika kituo cha twiga, labda kituo cha twiga cha Nairobi. Twiga mmoja anaonekana karibu na mtu huyu akionekana akilisha au kuangaliana naye kupitia uzio.

Hii ni mandhari ya bustani au hifadhi ya wanyama ikiwezekana Nairobi safari Walk . Kuna mti mkubwa katikati ya picha na njia iliyotengenezwa kwenye mawe ya kahawia. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama kwenye njia iliyo karibu na uzio wa mbao.

Hili ni eneo lenye uchafu mwingi na taka zilizorundikana. Jambo linaloashiria changamoto za usafi wa mazingira. Moshi unaonekana unaweza kuashiria uchomaji wa takataka ambayo ni njia isiyo rasmi ya utupaji taka inayoweza kusababisha uchafu wa hewa.

Hili ni kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga au mazoezi mengine ya mwili nje, mahali panapo fanana na bustani au msitu mdogo. Watu hawa wamejipanga kwenye mikeka yao ya yoga wakiwa katika pozi mbali mbali za mazoezi.

Haya ni makaazi duni yanayoonekana kama Kibera. Inaonekana kuna mrundiko mkubwa wa takataka chini karibu na makazi yaliyojengwa kwa mabati na kuta za udongo. Nyumba nyingi zina paa za mabati yenye kutu na mandhari inaonesha hali ya maisha katika makaazi duni.

Huyu ni mnyama aina ya paa mkubwa akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu, na ndege wakiwa mgongoni mwake. Ni paa mkubwa mwenye pembe ndefu zilizopinda na inaonekana kuwa na rangi ya kahawia kijivu.

Hili ni kundi la watu wanaojitolea kusafisha mazingira wakiwa wamevalia sare za kazi zenye rangi ya kijani kibichi na viatu virefu vya buti. Watu hawa wanaonekana wanachama wa shirika Slum Gold kirin and Clean ambalo limejikita usimamizi wa taka na usafi maeneo ya makazi duni.

Hawa ni vifaru katika mazingira ya asili labda kwenye hifadhi ya wanyamapori au mbuga ya wanyama kama vile Nairobi Safari Park. Kifaru huyo anaonekana amesimama karibu na mimea na mti huku sehemu ya ardhi ikiwa wazi.

Hili ni bonde lenye miamba na mimea mingi, linaonekana kama sehemu ya hifadhi ya taifa ya Healths Gate nchini Kenya kuna mtu amesimama katikati ya bonde hilo karibu na njia au mkondo wa maji. Miamba mikubwa na mimea iliokolea inazunguka eneo hilo ikionyesha madhari asili yenye kuvutia.

Hii ni milima mirefu iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, ikiwa na ishara mandhari yenye rutuba. Anga lina mawingu meupe na samawati likionyesha hali ya hewa tulivu na yenye kupendeza.

Hii ni njia ya udongo inayopita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi, kuna miti mirefu na vichaka pande zote za njia na mwisho wa njia kuna muundo fulani unaonekana mbali , eneo hili linaonekana kuwa la asili na la tulivu.

Hili ni jengo lenye mabomba makubwa yanayopita kando yake. Kuna mimea na vichaka vilivyopandwa chini ya bomba hayo na pia kuna njia iliyotengenezwa kwa mawe au vigae. Jengo linaonekana kuwa na kuta nyeupe na paa la samawati.

Hii ni mandhari nzuri ya ngong hills Kenya. Inaonekana kuna milima mirefu yenye mimea mingi ya kijani kibichi na anga la samawati lenye mawingu meupe. Mandhari haya yanapendeza na yanayoonyesha uzuri wa asili wa eneo hilo.

Huyu ni twiga mmoja amesimama katika mazingira ya asili yenye mimea na miti. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa ya rangi ya dhahabu na shingo yake ndefu imejitokeza wazi. Inaonekana kama yuko katika eneo la wazi labda hifadhi ya wanyama au kituo cha twiga kama vile kituo cha twiga cha Nairobi.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari labda barabara kuu, ikiwa na magari mengi, yaliyo simama au yakitembea polepole. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu ya kibiashara au makazi, upande wa kushoto kuna ua au uzio mrefu wa mimea.

Hii ni barabara kuu ya Thika. Kuna mabango ya kuongoza magari yanayoonyesha maneno kama KCA University, Survey of Kenya, Traffic Police HQ na NYS pamoja na umbali kuelekea Nairobi na maneno mengine.

Hii ni matatu limeegeshwa barabarani, kuna mtu amesmama karibu na matatu na nyuma yake kuna bango lenye maandishi kama aviation, quickmatt village na jua kali, pia kuna nambari ya usajili ya gari hili.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi jijini. Kuna matatu kadhaa yaliyosimama barabarani mengine yakiwa na mabango yanayoonyesha majina ya saccos , vyama vya ushiriki wa akiba na mikopo kama Kukena Sacco na maneno yanayoendana kama Nakuru City Direct, Karatina na Nyeri Direct.

Hii ni barabara yenye mabasi mawili ya abiria moja la Sambarau na jingine la kijani. Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu na mabasi na moja wao anaonekana kuinua mkono wake pia kuna ishara na majina ya maneno kama vile vale road allingam na mengineyo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mawili ya abiria yanayojulikana kama matatu yaliyosimama kando ya barabara. Matatu haya yana rangi nyeupe na mistari ya njano na moja limeandikwa Mombasa na Manchester na lingine likiwa na namba 2NK .

Hii ni barabara pana yenye magari yanayopita. Kuna miti mingi ya kijani kibichi kando ya barabara na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na barabara. Anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna lori la Isuzu upande wa kulia.

Haya ni mandhari ya barabara yenye mabasi ya rangi ya samawati na watu. Kuna bango lililoandikwa Lopha Travellers na maneno kama Bypass, Green Sport, Kamakis, na Kamakis Corner. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo.

Hii ni mandhari yenye shughuli nyingi barabarani nchini Kenya. Katikati kuna matatu iliyopambwa kwa rangi nyingi na imejaa mizigi juu ya paa, ikiwa na bango lenye maandishi, Narok Direct. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na matatu, wengine wakipanda au kushuka, na mmoja akiuza bidhaa kutoka kwenye bakuli.

Hii ni makutano ya barabara yenye taa za trafiki na kivuko cha watembea kwa miguu. Kuna maafisa wawili wa trafiki wamesimama karibu na taa hizo. Moja wao ana mwavuli. Barabara inaonekana kuwa na mvua na kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo lori la saruji na magari mengine madogo.

Hii ni matatu ya Isuzu yenye rangi ya samati na mchungwa ikiwa na mapambo kama GET HOOKED na TEXAS LONGHORN mbele. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hiyo barabarani na upande wa kulia kuna uzio wa ujenzi.

Hii ni matatu ambayo ni gari la usafiri wa umma, likiwa barabarani. Nyuma ya matatu kuna kibandiko kinachosomeka Peace Maker na pia alama ya Stop kwenye kibao kikubwa juu ya matatu. Kuna orodha ya maneno kama vile Mukurweni, Muranga, Kabuti.

Hili ni basi la rangi ya waridi likiwa barabarani. Likizungukwa na watu. Mbele ya basi kuna watu wakitembea na upande wa nyuma kuna basi unaonekana wazi ukionyesha namba ya usajili.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari ya usafiri wa umma kama vile matatu na basi la SACCO la Embassava. Kuna majengo marefu yenye ghorofa kadhaa nyuma. Matatu moja ina maandishi Nyena SACCO, Nyahururu direct na nyingine ina namba ya usajili.

Hii ni barabara pana yenye magari mingi yanayopita. Upande wa kushoto kuna magari yanayoelekea upande mmoja na upande wa kulia kuna magari yanayoelekea upande mwingine. Katikati ya barabara kuna kitalu chenye mimea na nyasi. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa mguu. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mti na majengo kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana ni barabara kuu ikiwa na msongamano wa magari na watu. Kuna majengo marefu upande wa kulia wa barabara na miti mingi iliyopangwa vizuri. Anga linaonekana kuwa jeupe likiashiria hali ya hewa yenye mawingu au ukungu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda mjini Nairobi .Kuna basi la kijani, magari mengine, pikipiki na watu wanao tembea. Majengo yanaonekana kando ya barabara, na kuna ishara chache zinazonekana .

Hii ni matatu ya Kenya ambayo ni gari la usafiri wa umma likiwa limeegeshwa barabarani na watu wakiwa karibu nalo. Matatu hii ina rangi ya kijani na njano na imeandikwa exalted juu ya kioo cha mbele. Pia kuna madirisha mengi yanayoonyesha njia na maneno mbalimbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na msongamano wa magari mbalimbali kama vile lori, mabasi, na magari madogo. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara, na nyuma ya barabara kuna majengo na miti mingi, ikionyesha mazingira ya mjini.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au eneo la biashara nchini Kenya. Gari kuu kwenye sehemu hii ni matatu ya rangi ya mchungwa na nyeupe iliyopambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Kuna magari mengi yenye yakiwemo matatu zenye rangi mbalimbali kama maona na terror zikionyesha foleni ya magari. Watu wanatembea kando ya barabara na kuna maafisa wa trafiki wakisimamia harakati.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji au eneo la biashara. Kuna matatu kadhaa yaliyoegeshwa yakiwa na rangi ya mchungwa na nyeupe na neno Mololine likionekana kwenye moja yao. Pia kuna pikipiki inayoendeshwa na mtu mmoja.

Huyu ni mwanaume akiwa amebeba bango lenye maandishi na nambari mbalimbali. Mwanaume huyu amevaa shati la rangi ya njano na kijani. Nyuma yake kuna basi la abiria la rangi ya kijani na njano na watu wengine wanaonekana wakitembea barabarani.

Hili ni matatu la SuperHighway 45 Sacco, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi Nairobi, Kenya. Matatu hilo lina rangi ya kijani kibichi na michoro ya kupendeza likionyesha namba ya usajili. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na matatu, baadhi yao wakiwa wamesimama kando ya barabara.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mijini, labda katika kijiji kama Nairobi. Kuna mabasi kadhaa ya abiria yanayoonekana kuwa ya kampuni ya Metro Trans na moja likiwa na nambari ya usajili KDA 415A . Watu wanasubiri au wanaenda kutembea karibu na basi hilo.

Hii ni bango lenye maandishi Enabled Mombasa Road, Utawala Airways na nambari ya themanini. Bango hili limefungiwa kwenye mti au nguzo kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi pengine Nairobi Kenya kutokana na kuwepo kwa matatu na magari mengine barabarani. Kuna magari yanayopita ikiwemo matatu ya rangi ya kijivu na matatu nyengine nyekundu iliyosimama upande wa kulia wa barabara.

Hii ni barabara kuu yenye magari na mabasi yakisafiri. Upande wa kushoto kuna basi la samawati na upande wa kulia kuna magari mengine barabarani. Pia kuna vibao vya barabarani yenye maelekezo ya njia juu ya barabara. Kando ya barabara kuna mimea au uzio wa chuma

Hili ni daraja kubwa la zege likavuka mto wenye maji ya rangi ya kahawia au tope. Chini ya daraja hilo kuna mto unaotiririka. Juu ya daraja kuna barabara na gari jeupe linaloonekana likipita karibu na daraja. Pia kuna mimea kando ya mto wa nguzo za umeme au taa zinazoonekana mbali.

Hii ni matatu iliyopambwa sana nchini Kenya. Matatu hiyo ina rangi nyeusi, machungwa na nyeupe. Inaonekana imeegeshwa kando ya barabara yenye majengo nyuma na kuna mtu amesimama karibu na mlango wa matatu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari kadhaa ya usafiri wa umma yaliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna majengo marefu upande wa kushoto na watu wakitembea barabarani. Mabango ya Stage Shuttle Nyeri Direct na Stage Shuttle Nakuru Direct yanaonekana wazi yakionyesha huduma ya usafiri.

Hii ni barabara yenye magari yanayopita. Upande wa kushoto kuna uzio na majengo marefu yanayoonekana nyuma. Pia kuna miti na mabango ya matangazo kando yake.

Hili ni basi dogo la usafiri wa umma lenye jina Sunbird likiwa lime simama barabarani kuna watu wame simama karibu na matatu hilo na majengo yanaonekana nyuma yake kuashiria eneo la mjini au lenye shughuli nyingi.

Huu ni matatu yenye rangi na mapambo mengi huku Nairobi, Kenya. Matatu hii ina maandishi kama I have a dream na imeandikwa njia kama Thika Road, KCA, City walk na Juja. Watu kadhaa wanaonekana wakiingia au wakisimama karibu na matatu hiyo, ikionesha shuguli za usafiri wa umma.

Hii ni tuktuk mbili moja ya rangi ya waridi na nyeusi na nyingine ya rangi ya manjano zinaonekana kuwa katika eneo la mjini lenye shuguli nyingi. Juu ya tuktuk moja kuna ishara inayoonyesha jogoo road na maeneo mengine kama kamukunji, jua kali, stadium , maziwa na pia pamoja na bei yake.

Hii ni barabara yenye shughuli mingi labda katika jijini la Nairobi. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo gari la samawati SUV nyeusi, na lori kubwa jeupe. Pikipiki yenye abiria wawili, moja amevaa kofia ya njano na mwingine amevaa kofia ya zambarao, inaonekana upande wa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari mengi kama vile malori, mabasi madogo na magari mengi ya abiria. Upande wa kulia wa barabara kuna uzio wa miti mingi na nyuma yake kuna majengo ya makazi.

Hii ni matatu ya Kenya iliyopambwa kwa sana ikiwa na rangi za dhahabu. Matatu hii ina mapambo ya kipekee na ya kuvutia yenye rangi ya dhahabu na michoro tata inayoonekana kama mitambo ya zamani. Upande wa nyuma kuna matatu kuna maandishi yanayosomeka The future is past .

Huu ni mfereji mrefu inayopita kwenye ardhi iliyowazi huku ukiwa na maji kidogo chini ya mfereji, kwa nyuma nguzo za umeme za nyanya zinaonekana zikipita kwenye eneo hilo.

Hili ni eneo la makazi duni labda katika mtaa wa mabanda kama Kibera, inaonekana kuna barabara iliyo na gari na kando ya barabara kuna vibanda vilivyo jengwa kwenye vifaa mbali mbali kama mbao na mabati.

Hii ni tangi kubwa la chuma labda ya maji au la viwanda lililowekwa juu ya jengo la matofali. Tangi hilo linaonekana kuwa la zamani na lina ngazi ndefu kando yake. Anga ni safi na samawati.

Huu ni mfumo wa kusukuma maji labda wa kuchuja au kusambaza maji. Inaonekana kuwa na pampu za rangi ya njano na makazi za chujio yenye rangi ya samawati. Mfumo huu umewekwa kwenye fremu ya chuma.

Hili ni bomba la maji au la maji taka lililofichuliwa kwenye mtaro wa udongo, labda kwa kufanyiwa ukarabati. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, na kuna vitu vingine vidogo vilivyotawanyika karibu na bomba hilo.

Kubwa la manjano likiwa juu ya rundo la udongo karibu na barabara iliyoinuka au daraja. Pia kuna mtu amevaa kofia nyekundu upande wa kushoto wa picha na ishara ya barabarani yenye maandishi toll station, toll gate .

Hiki ni kitua cha kujaza maji, yaliyosafishwa kinacho, kituo hiki pia kinatangaza. Ikimaanisha kuwa barafu za ladha zinapatikana. Kituo kinaonekana kuwa na dirisha la huduma na friji na kuonyesha bidhaa za barafu.

Hii ni chemichemi ya maji katikati ya uwanja. Maji yanaruka kutoka kwenye chemichemi ya ngazi mbili na kuna majengo ya thamani yenye paa ya kahawia na madirisha mengi nyuma. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mwanga wa jua unaopenya kupitia maji yanayoruka.

Hili ni lori la taka lililojaa mifuko mieupe ya takataka. Lori hilo lina rangi ya samawati na nyeupe. Na limeandikwa Lets make Eastleigh green and cleaner kando yake. Nyuma ya lori kuna majengo na mti na chini kuna barabara na vizuizi vya chuma.

Hii ni barabara ya udongo iliyo na maji machafu au machafu yanayotiririka katikati. Kando ya barabara kuna miundo isiyo rasmi inayofanana na vibanda, na pikipiki imeegeshwa karibu. Kwa mbali, watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo.

Haya ni mabomba makubwa ya samawati yanaonekana yakifungwa au kurekebishwa chini ya ardhi, na kuna wafanyi kazi wawili waliovaa kofia ngumu za manjano na nguo za kazi wakifanya kazi karibu na mabomba hayo. Pia kuna mabomba meusi yaliyopinda chini kushoto wa eneo hili.

Huu ni mtaro mrefu ulio pasuliwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba au nyaya, kwa mbali kuna mashine ya kuchimba inayo endelea na kazi na majengo yanayo onekana nyuma.

Haya ni maji yakitiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa la jano au kahawia yakimwangika chini na kutengeneza mapovu. Bomba hilo linaonekana kupita kwenye mimea mingi ya kijani kibichi na majani makubwa labda katika eneo la shamba la asili.

Hii inaonyesha mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au miundo mbinu. Udongo umetolewa upande zote mbili za mfereji na kuna majani machache na uchafu ndani ya mfereji.

Hili ni bomba la maji la inje lililounganishwa kwa ukuta wa mbao. BOMA Lina mpini wa buluu, na limeunganishwa na bomba la plastiki la rangi ya samawati na nyeusi. Linaonekana kuwa limewekwa vizuri na tayari kutumika kwa matumizi ya inje kama vile kumwagilia bustani.

Hili ni lori kubwa la kuchimba visima ni lina rangi ya samawati. Lililobeba mashine ya kuchimba visima. Mashini hii kubwa ya rangi ya njano imewekwa juu ya lori na inaonekana kuwa tayari kwa kazi ya kuchimba.